Hawa ni watu wawili wanaoonekana wakinawa mikono, wakiwa wamevalia shati ya rangi ya njano wakinawa mikono huku moja akiwa amebeba bagi na kuvaa barakoa.

Huyo ni daktari, huyo ni daktari aliyekaa, aliyesimama na anapea mgonjwa chanjo, ya ugonjwa. Kuna mgonjwa ambaye amekaa hapo kwa kiti.